Katika picha hii inaonekana kuwa hapa ni kwenye ofisi fulani au ni maofisi fulani. Inaonekana kuwa watu wanafanya kazi hapa. Picha hii inaonyesha mahali fulani ambaye imeng'ara kwa hali ya juu.

Katika picha hii, ukiona vizuri ni ya mtu ambaye anafanya mazoezi za kuendesha baisikeli. Anaonekana kufanya zoezi vizuri kwa sababu mbio zake anaenda mbio sana kwenye picha.

Hili ni nyumba kubwa sana lenye ghorofa, ghorofa moja, mbili ,tatu. Hili jengo inaonekana ni kama ni shule kwa sababu...

Hii ni karatasi inaonyesha utaratibu fulani katika shule fulani. Hapa ni mwongozo la kuifuata wakati wa kufuza.

Hapa ni kwa darasa kwa sababu kuna viti na inaonekana ni ya wanafunzi, ukiona vizuri darasa ni safi sana ukiona pale jini hakuna karatasi ata moja, ukiona kwenye ukuta imepangwa vitabu vizuri, inaonekana ni darasa.

Hizi ni michoro fulani inaonyeshana picha au njia za kuifanya usafi. Picha hizi zimechorwa ili aweze kuwa muongozo wakati wa kuoga.

Hizi ni michoro fulani maelezo yao jinsi unavyo elekekezwa wakati wakula wakulala, wakati wa kuvalia glovu kwenye mkono .

Katika picha hili naona ni katika ofisini fulani ambaye viti imepangwa kwa utaratibu. Pia naona matarakilishi imepangwa vizuri, tarakilishi moja ,mbili ,tatu ,nne yanaoneka...

Hii ni kabati imepangwa vizuri kwa ajili ya matumizi ya watu wenye wanafanya kazi katika ofisi hii. Imeandikwa kutoka moja hadi kumi na.

Katika pica hii naona ni darasa au ni ofisi wa mwalimu pale fulani, anayefunza katika shuleni, anaonekana amepanga vitabu vizuri, anaonekana ni mtu anapanga.

Katika picha hii naona ni picha inayooshwa mtoto fulani inaonyesha kuwa mtoto anapashwa achore kivipi picha picha hii inaonyesha ni ya watoto ni vitabu vya watoto wanosaidia kuchora.

Katika picha hii naona ni mfuatilio fulani. inaonyesha hii mfuatilio ni kuanzia inafuata taratibu fulani ya shule kwa sababu naona imeandikwa wazo fulani, tarehe fulani inaonyesha unaenda darasa fulani. Hii ni utaratibu katika shuleni.

Huyu mtu anaonekana kuoga kwenye mtoni. Anaonekana anapenda kuoga kwenye mtoni wa kisasa . Huyu mtu anapenda kupiga maji vizuri.

Katika picha hii inaonyesha kwamba hii nyumba ama katika jengo hili limeonyeshwa ndani ya nyumba hii. Nyuma hii inaonkana kuwa ni ofisi fulani ya watu ambao wanafanya kazi katika jengo huu. Imeonyeshwa viti imepangwa kwa njia vizuri.

Hii ni kitabu cha kipindi cha pili lisho bora inaonyesha sarufi matumishi ya hiki na hivi inaonyesha vizuri.

Hapa ni kwenye darasa la watoto ambao wanasoma, viti vyao na meza yao yamewekwa kwa utaratibu ,pia kuna kitabu ukutani Kuna mchoro fulani.

Hili ni kitabu Nyota ya Kiswahili, kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili, kimeidhinishwa na KICD, kwenye kitabu kuna michoro.

Hii ni tarakishi, Tarakilishi hii yanaonekana jina yake ni L imesimwa inaonekana inafanya kazi na mtu kwenye ofisi flani.

Hawa ni watu wa kutoka idara fulani inaonekana hawa ni watu ambao wanaosaidia watu walemavu au wasiojiweza.

Huyu anafanya mchezo wa kuruka yeye anaonekana hodari sana kwa mchezo yake au talanta yake ni ya kuruka anaonekana kuwa ni,,,,,,

Jengo hili linaonekana imejengwa kwa utaratibu sana. Inaonekana kuwa imejengwa kwa jambo fulani iweze kufanya jambo fulani.

Hapa ni kwenye ofisi za serikali ama ni wenye shule ya wanafunzi kwa sababu inaonyeshwa na miti ya kuweka bendera la Kenya.

Mjengo hii ni kwenye mahabara ya kemia, mahabara huu ni ya wanafunzi ambao wanafanya kemia.

Huu ni mchoro. Imewekwa kwenye pila moja inaonyesha kuwa ni shule. Inaonyesha tena unaenda kwenye ofisi, unaenda kwenye kulia.

Huku ni kwenye maofisi fulani ya serikali, ama ni shule ya wanafunzi kwa sasabu ishara ya kuona mti wa bendera ya Kenya.

Hapa ni kwenye duka la kuuza vitu vya kuzima moto wakati moto zimetokea. Hapa kuna gesi. Gesi hizi ni za kufuta kuzima moto.

Hapa imechorwa saa yenye imeonyeshwa ,inaonyesha kuwa hii picha inatumiwa au mchoro huu unatumiwa na watoto.

Picha hii inaonyesha kuwa ni darasani au jengo linaonyesha mwanafunzi wanasomea, inaonyesha michoro mbalimbali ya wanyama inaonekana kufundisha watato wakiwa wa,,,,

Huu ni picha inayoonyesha mwongozo au nia ya shule fulani, inaonyesha nia mbona wako kwa wanafunzi kwenye shule hii.

Hawa ni watu ambao wanafanya kazi ya kusafirisha watu, mmoja wao mwenye amevalia ya kazi ya kusafirisha watu kutoka mtoni.

Huu ni picha inaonyesha karatasi imeandikwa kutoka herifu A paka Z, hii karatasi inaonyesha ni ya kufundisha watoto wadogo.

Huyu ni mtu ambaye anafanya kazi ya kushika au kupiga maji kwenye baharini.

Hii ni kitabu ya kufunza watoto, sababu katika mbele yake imechorwa watoto ,ambayo wengine wanacheka ,wengine wanaonekana kufurahia kupiga simu.

Hii picha inaonyesha mtu anayefanya kazi ya kushika samaki ama kuvua samaki kwenye baharini. Anaonekana kufanya kazi yake vizuri . Kwa sasa ako kwa maji anatafuta samaki ya kuvua.

Hapa ni penye ubao, inaonekana kuna mwalimu anayefunza Ijumaa Februari Swahili , herufu dogo utumika. Anafunza mahali herufi dogo inatumika.

Huu ni kitabu ambao umefunguliwa katika mchoro fulani ili kuna gari moshi, gari moshi linapitia kwenye reli, gari lingine linaitwa lori, lori limebeba mchanga, baiskeli limebeba mzigo.

Hawa ni watu wamevalia shati yenye imeandikwa Kenya. Hawa wanaonekana ni wasiokuwa na miguu yote ni walemavu , hivyo wanatembea na vifaa vya walemavu.